Hii ni stesheni au kituo kidogo cha umeme. Kituo hiki kikiwa kimeundwa kwa kutumia waya za umeme ambazo zimeunganishwa kwa pamoja. Waya hizi ni kwa ajili ya kusambaza umeme kutoka hapa hadi kwenda maeneo zingine za nchi.

Kuna nyaya za stima ambazo zimeunganishwa pamoja na kushikanishwa kwenye mlingoti ya umeme. Kando ya mlingoti huu kunaonekana barabara inayopita hapo na kando ya barabara kunaonekana majengo ambayo mtu mmoja pia anaonekana akiingia kwenye lango la jengo hili.

Hii ni stesheni ndogo ya kusambaza umeme, na katika stesheni hii, kunaonekana fito ambazo ni vya vyuma, vilivyotumika kuunganisha nyaya za umeme. Na kwa umbali pia kunaonekana kizuizi ambazo zimetumika, ili kuzuia maadhara. Pia kuna bango mbili ambazo zinaonekana zikionyesha hili umeme linatolewa na kampuni gani.

Tingatinga hii, iko kwenye harakati ya kuchimbua mahali hapa, kwa minajili ya maji machafu kupata njia ya kupitia. Watu wakiwa wamesimama wakiichungulia na wengine wakiwa wanatembea. Kwa umbali pia kunaonekana majengo aina ya mabati.

Katika sehemu hii, kuna taka ambazo zimekusanywa hapa zikiwa ni za plastiki na ni chupa. Watu wawili ambao ni wanaume, wako kwenye harakati ya kuziokota hizi chupa ili kuziweka kwenye magunia zao, ambazo wamezibeba.

Hii, ni uwanja, na katika uwanja hii, kuna nyasi ambayo haijamea kwa usawa, na kwa umbali kunaonekana, majengo au nyumba ambazo zimejengwa, kwa uwanja huu pia kuna miti mirefu ambayo, yana majani ya rangi ya kibichi.

Hapa ni vitongoji duni, kunaonekana watoto watatu ambao wamesimama wakiuangalia mto. Mto huu kunaonekana kumechafuka na takataka zimetupwa kando.

Hili ni jengo na jengo hili linaonekana ni la serikali likiwa na bendera. Kwa uwanja wa jengo hili kuna magari ambayo yameegeshwa na wenyewe ambao wamo ndani na katika jengo hili pia, kuna uzio likiwa na lango moja linalotumikwa kwa kutoka na kwa kuingia.

Kwenye mtaro huu, kunaonekana maji machafu na kwenye haya maji pia kunaonekana ina taka ndani yake. Kwa umbali kunaonekana nyumba ambazo ni za kitongoji duni zikiwa zimejengwa kwa kutumia mabati. Kwa umbali pia kunaonekana ghorofa ambalo limejengwa kando.

Katika sehemu ya soko hili kunauzwa bidhaa za aina mbalimbali. Bidhaa hizi ni kama nyanya, viazi, vitunguu na kadhalika. Zikiwa zimewekwa kwenye fungu na ziko kwenye ndoo. Mtu mmoja ambaye ni mwanaume akiwa amesimama amevalia nguo ya rangi ya nyeupe.

Huu ni mto. Na katika mto huu, maji ambayo hupitia ni chafu na ina rangi ya nyeusi. Kwenye upande wa kulia wa mto huu, kunaonekana, pahala ambapo panatumika, na watu kutupata taka. Kwenye upande wa kushoto, kunaonekana, nyumba ambazo ni za aina ya ghorofa, ambazo zimejengwa.

Kuna ufundi wa bomba ambalo linaendelea. Bomba hili linaonekana likiwa kubwa na ni la kupitisha maji mengi. Fundi ambao wako ndani ya shimo wako kwenye harakati ya kuliunda. Karibu na wao kuna watu ambao wamesimama wakiwa wanawachungulia.

Kiwanja hiki ambacho ni kikubwa, kina nyasi na pia kina ua ambalo limejengwa. Ua hili likiwa limejengwa kwa kutumia wavu wa nyuzi za chuma. Chuma hizi pia zimeunganishwa kwa kutumia fito na fito hizi zikiwa ni marefu sana.

Hili ni bwawa, na kwenye bwawa hili, kunaonekana maji mengi, iliyotulia. Na kwenye ukingo la bwawa hili, unaonekana mamba ambaye ametulia ndani ya maji. Kwa upande mwingine wa bwawa hili, pia kunaonekana kijani, na miti.

Mazingira haya ni machafu kukiwa na taka ambazo zimetupwa ndani ya maji, maji pia ambayo ni chafu na ina rangi ya nyeusi. Kando ya taka hizi kuna watu ambao wamesimama kwenye nyumba ambazo zimejengwa kwa kutumia tope na pia mabati.

Mazingira haya ni ya kitongoji duni yakiwa yana nyumba ambazo zimejengwa kwa kutumia mabati. Wanafunzi watatu ambao wako kwenye harakati ya kutembea, mmoja kwa ukaribu akiwa anavuka mtaro. Mtaro hii ambayo ina maji machafu na taka na pia ina bata.

Kikundi hiki cha wanaume ambao wamevaa sare maalum ya kazi wakiwa wamebebea vifaa aina ya reki, wako kwenye harakati ya kuhifadhi mazingira ya hapa. Wanahifadhi mazingira kwa kutoa takataka kwa maji ili maji iweze kutiririka kwa urahisi.

Katika mto huu, kuna taka ambazo ziko ndani ya maji. Mtu mmoja akiwa amevalia nguo ya nyeusi anaonekana akiwa amesimama ndani ya maji. Kwa umbali kunaonekana majengo aina ya ghorofa na zingine zikiwa ni za mabati.

Hii ni mbuga ya wanyama, na katika mboga hili kuna majani ya rangi ya kibichi na rangi ya manjano. Katika mbuga hili pia kuna twiga wawili ambao wanaonekana wakitembea. Nyuma yao kuna mji ambao unaonekana kwa umbali na yana majengo marefu.

Hii ni aina ya mbuga za taifa na katika sehemu hii, kuna twiga ambaye amewekwa kwenye kizuizi ambacho kimejengwa kwa kutumia mbao pamoja na wavu wa nyuzi za chuma. Kando ya kizuizi hiki, kuna watu wawili, mmoja akiwa ni mwanamke na mwingine akiwa ni mwanamume wakiwa wamesimama wakimtazama twiga huyo.

Hili ni eneo la kutupia taka. Wanne hawa ambao ni wanaume wakiwa wamejihami na vifaa maalum vya kazi wako kwenye harakati ya kuhifadhi mazingira hapa. Mmoja wao akiwa anatoa taka ndani ya maji. Kwa umbali pia kuna tingatinga.

Katika mto huu kunaonekana watu ambao ni wanaume wakiwa kwenye harakati ya kusafisha mto. Wanaonekana wakitoa taka kwenye mto huu wakitumia jembe. Pia wanaume hawa wamevaa buti na juu wamevalia nguo aina ya kiakisi ya rangi ya kibichi.

Katika eneo hili la kuchotea maji, kuna watu ambao wamekuja kuchota maji wakiwa wamewekelea vibuyu yao ndani ya mkokoteni. Vibuyu hivi vikiwa vimepangwa vizuri na vina rangi vya nyeusi, samawati, njano pamoja na nyeupe. Mtu mmoja anaonekana akiwa ameketi kwenye mkokoteni.

Kikundi hiki cha watu, watatu wakiwa wamesimama na mmoja akiwa ameinama, wako kwenye harakati ya kuhifadhi mazingira ya hapa wakiwa wanapanda miti. Mwanamke huyo ambaye ameinama amebeba sepetu akiwa anachota mchanga ili amwagilie miche ambayo imewekwa kwenye shimo.

Katika kidimbwi hiki kuna fungu la taka ambazo ni chupa na ni aina ya plastiki. Mwanaume ambaye amevalia nguo aina ya rangi ya samawati, akiwa amesimama, yuko kwenye harakati ya kuzipekua pekua.

Kando ya barabara hili kuna watu ambao wamevaa sare maalum ya kazi, wakiwa wako kwenye harakati ya kusafisha mazingira haya. Wanaifanya hili kwa kutoa taka ambazo zimewekwa hapa na kuziweka kwenye gunia ambazo ni za rangi ya samawati. Watu pia wakiwa wamesimama kando yao na wengine wakiwa wanatembea.

Mwanaume huyo yuko kwenye harakati ya kuchota maji. Maji haya yakiwa yanatiririka kwenye ndoo ambayo ameishikilia kwa mkono wake wa kulia. Ndoo hizi mbili zikiwa zina rangi ya nyeupe na pia ana besheni ambayo ameiwekelea chini ikiwa ina rangi ya nyeusi.

Hili ni mbuga la wanyama na katika mbuga hili kunaonekana mbuni wanne, ambao wako kwenye harakati ya malisho wakiwa wanatembea. Kwa umbali kunaonekana mji ambao kumejengwa majengo ya ghorofa.

Eneo hili ni la kitongoji duni, nyumba za hapa zikiwa zimejengwa kwa kutumia mabati pamoja na matope. Katikati ya hizi nyumba kuna mto ambao umebeba maji machafu, maji haya yakiwa ni mengi. Nyumba zingine zinaonekana zikiwa zimelowa maji.

Hii ni mbuga ya wanyama, na katika mbuga hili kunaonekana wanyama wa aina mbalimbali ambao kwa umbali wanaonekana wanakula. Kwa umbali sana kunaonekana mji, na katika mji huo kuna majengo marefu ambayo wanaonekana.

Kunaonekana wanaume watatu ambao wako kwenye harakati ya kutoa taka kwenye mto, watatu hawa mmoja wao akiwa amevaa kimori ya rangi ya kibichi, mwingine akiwa amevaa shati ya rangi ya samawati, na mwingine akiwa amevaa barakala ya rangi ya nyeupe na wako kwenye shuguli ya kuondoa taka.

Taka hizi ambazo ni za plastiki, zimekusanywa kwa pamoja na zikawekwa kwenye fungu, hii ni kwa minajili ya kuhifadhi au kuilinda mazingira, mtu mmoja ambaye ni mwanaume akiwa amesimwa makando akizitazama.

Wanafunzi hawa ambao wamevaa sare wamekusanyika pamoja na walimu wao wakiwa kwenye harakati ya kutoa maelezo kuhusu mradi hii. Mradi ambayo ni wa kutumia gunia kupandia mimea ya mboga.

Eneo hili ni la kutupa taka. Takataka hizi zikiwa ni nyingi na ni za aina mbalimbali na pia zina rangi mbalimbali zikiwa zimewekwa kwenye fungu na zingine zimewekwa kwenye gunia. Takataka hizo zina rangi ya samawati ,nyeupe, nyeusi na rangi zinginezo.

Wanawake hawa wawili ambao wamevaa sare maalum ya kazi wako kwenye harakati ya kutoa taka. Taka hizi ambazo wameziweka ndani ya mkokoteni wakiwa tayari kuzivuruta. Kando yao kunaonekana watu ambao wamesimama na wengine wakiwa wanatembea.

Katika mbuga hili la wanyama. Kuna wanyama ambao ni pundamilia. Pundamilia hawa wakiwa wako kwenye harakati ya kunywa maji katika mto huu. Kando yao kukiwa na mimea aina ya majani ambayo ni refu. Pundamilia hawa wanakunywa maji baada ya kutoka malishoni.

Kunaonekana mwanaume mmoja ambaye amesimama ndani ya maji. Mwanaume huyu amevaa barakoa na pia amebeba mche kwenye mkono yake. Nyuma yake kunaonekana vibanda au kitongoji duni.

Kunaonekana vitongoji duni, na, nyumba zikiwa zimejengwa, kwa kutumia mabati, mwanamke mmoja, amesimama akiwa, yuko kwenye harakati, ya kuchota maji, akiwa ameekelea ndoo chini.

Kuna upanzi wa miti ambayo inaendelea. Watu wengi, wamekuja kwa pamoja ili kushiriki katika zoezi hili. Miongoni mwa watu hawa, kuna watoto wa shule ambao wamevalia sare, na pia, wenye wanashiriki katika zoezi hili wamevalia kitamvua.

Mazingira haya ni ya kitongoji duni. Nyumba zikiwa zimejengwa kwa kutumia matope pamoja na mabati. Katikati kuna mto ambao unapitia ikiwa ina maji chafu na pia imebeba taka ndani yake.

Kundi hiki cha watu wakiwa ni wanawake, pamoja na wanaume, wako kwenye harakati ya kuhifadhi mazingira ya hapa wakiwa wanaokota taka wakiziweka kwa magunia ambazo ziko kando. Watu hao wakiwa wamevaa kiakisi ya rangi ya machungwa pamoja na kibichi.

Unaonekana ndovu ambao wamesimama wakiwa wamewekewa kizuizi na kando ya kizuizi hiki, unaonekana watalii ambao wamesimama wakiwa kwenye harakati ya kutazama hawa ndovu, wengine wakiwa wanapiga picha.

Hili ni eneo la kitongoji duni, nyumba za hapa zikiwa zimejengwa kwa kutumia mabati. Kwa ukaribu kuna mto ambayo ina maji machafu. Kando ya hii mto kuna watu ambao wako ndani ya maji, wengine wakiwa nje na wakiwa kwenye harakati ya kufua.

Hii ni ukumbi na katika ukumbi hii kuna taa ambazo zinawaka. Viti pia viko ambavyo vina rangi ya kibichi. Kunaonekana watumbuizaji ambao wanaimba wakiruka wakitumbuiza watazamaji wakiwa wamevaa shanga na wengine wamebeba vijiti.

Katika mto huu yenye maji machafu, kuna wanawake wanne, watatu wakiwa wameinama na mmoja akiwa amesimama wakiwa ndani ya maji. Wako kwenye harakati za usafishaji wakiwa wanaosha vyombo pamoja na vibuyu ambavyo viko kando.

Haya ni mafuriko ambayo yameletwa na mvua mingi. Mvua hii, imeharibu majengo ya watu na mtu mmoja anaonekana akiwa amesimama akiuangalia jengo lake, ambalo limebomolewa na mafuriko.

Kuna maji mengi ambayo yanaonekana yanapita kwa kasi sana na yana nguvu. Kando ya maji haya kunaonekana vitongoji duni na mtu mmoja mwanaume akiwa ameketi kwenye mawe akiuangalia yale maji.

Kikundi hiki cha watu wanne, watatu wakiwa ni wanaume na mmoja ni mwanamke wako kwenye harakati ya kukweya katika kilele cha kilima hiki. Watatu wakiwa wamevalia nguo aina ya rangi ya damu ya msee na mmoja akiwa amevalia nguo aina ya rangi ya machungwa. Wanaume wawili wakiwa wamemshikilia mwanamke huyu mkono, ili kumsaidia kukweya.

Katika kituo hiki cha magari, kunaonekana magari aina ya Nissan ambayo ni ya uchukuzi, magari haya yakiwa yameegeshwa, kwa minajili ya kungojea abiria kuyaabiri, juu ya magari haya kunaonekana mabango ambayo yamewekwa, kwa minajili ya kuonyesha njia ya safari, kunaonekana pia watu ambao wamesimama, na wengine wakiwa wanatembea.

Katika kituo hiki cha magari ya uchukuzi kuna magari aina ya nissana ambayo yameengeshwa kwa minajili ya kungojea abiria kuiabiri .Juu ya magari haya, kuna mabango ambayo yanatumika kuonyesha njia ya safari na pia nauli ya gari.

Hiki ni kituo cha magari, na katika kituo hiki, kunaonekana magari aina ya mabasi, ambayo ni ya uchukuzi, magari haya, yakiwa yameegeshwa kwa minajili ya kungojea abiria, kuyaabiri, kando ya magari haya kunaonekana watu ambao, wanatembea wengine wakiwa wameketi, magari haya pia yanaonekana yana bango, ambayo yanaonyesha, njia ya safari.

Katika kituo hiki cha magari, kuna magari aina ya mabasi ambayo ni ya uchukuzi yakiwa yameegeshwa yakingojea abiria kuyaabiri. Kando ya mabasi haya, kuna watu ambao wanatembea na wengine wakiwa wamesimama, miongoni mwao wakiwa ni waangalizi wa abiria ambao wamesimama mmoja wao akiwa amebeba bango linaloonyesha bei yao nauli ya gari.

Katika kituo hiki cha magari, kuna gari aina ya basi ambalo ni la uchukuzi likiwa limepakwa rangi ya samawati. Limeegeshwa kwa minajili ya kungojea abiria kuiabiri watu wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wanatembea hapo kando. Moja wao akiwa yuko kwenye harakati ya kuliabiri hili gari.

Katika eneo hili la barabara kuna magari ya aina mbalimbali yakiwa ni ya uchukuzi na yameegeshwa kwa minajili ya kungojea abiria kuyaabiri. Kando ya magari haya kuna watu ambao wanatembea na wengine wakiwa wamesimama. Kwa umbali pia kuna majengo aina ya ghorofa.

Katika kituo hiki cha magari, kuna magari aina ya Nissan ambayo ni ya uchukuzi. Magari haya yakiwa yameegeshwa kwa minajili ya kungojea abiria kuyaabiri. Kando ya magari haya pia kuna watu ambao wanatembea, na wengine wakiwa wamesimama. Kwa upande mwingine, kuna majengo marefu ya ghorofa ambayo yamejengwa.

Katika kituo hiki cha magari ya uchukuzi kuna magari aina ya Nissan ambayo yameegeshwa kwa minajili ya kugonjea abiria kuyaabiri. Juu ya magari haya kuna bango ambalo limwekwa kwa minajili ya kuonyesha njia ya safari. Kando ya kituo hiki kuna jengo pia ya ghorofa.

Hii ni barabara kuu na katika barabara hili kuna daraja la miguu ambayo hutumika na watu kuvukia ili kufika upande mwingine na hili barabara pia hutumiwa na magari ya aina mbalimbali ili kupitia. Kuna taa za barabarani ambazo zinaonekana na majengo yanayoonekana kwa umbali.

Katika barabara hili kuu kuna magari ambayo ni ya uchukuzi na mengine yakiwa ni ya kibinafsi mengine yakiwa ni madogo na mengine makubwa. Kando ya barabara hili kuna watu ambao wanatembea na wengine wakiwa wamesimama. Kwa umbali kunaonekana nyumba aina ya ghorofa ambazo zimejengwa.

Katika barabara hili, kuna magari ya uchukuzi aina ya nisan. Kwa ukaribu kuna gari ambalo limepakwa gari ya machungwa, lango lake likiwalimefunguliwa na limewekwa bango lakuonyesha njia ya safari. Kando la bango hili, kuna watu ambao wamesimama na wengine wakiwa wanatembea.

Katika kituo hiki cha magari, kunaonekana magari aina ya mabasi, ambayo ni ya uchukuzi. Magari haya yameegeshwa, yakiwa yanangojea abiria kuyaabiri. Watu wanaonekana wakitembea kuelekea upande mwingine wa barabara. Kwa umbali pia, kunaonekana majengo ambayo ni ya ghorofa.

Katika barabara hili kuu, kuna magari aina ya mabasi, lori, pamoja na magari madogo. Magari haya yakiwa yako kwenye mwendo. Katika barabara hili pia kuna watu ambao wanatembea, wengine wakiwa wanasimama. Kando la barabara hili pia kunaonekana watu ambao wako kwenye vibanda wakiwa wanauza.

Hiki ni kituo cha magari, na katika kituo hiki kunaonekana magari ya uchukuzi ambayo ni aina ya basi. Basi hizi ni za Metro Trans. Basi hizi zimeegeshwa ili kuwezesha abiria kuyaabiri, watu pia wanaonekana wakitembea wakielekea upande mwengine.

Hii ni kituo cha magari na katika kituo hiki kuna gari aina ya basi ambalo ni la uchukuzi ambalo limeegeshwa kwa minajili ya abiria kuliabidi, watu wakiwa wanatembea kando wakilingojea kuliabiri

Katika barabara hili kuna magari ambayo ni ya uchukuzi yakiwa yameegeshwa kwa minajili ya kungonjea abiria kuyaabiri. Kwa ukaribu kuna gari aina ya basi, watu wakionekana wakiwa wako kwenye harakati ya kuyaabiri. Mmoja wao akiwa amesimama kwenye lango.

Hili ni gari la uchukuzi ambalo ni aina ya basi. Gari hili limeegeshwa katika kituo cha magari kwa minajili ya kuwangojea abiria ili kuliabiri. Watu wanaonekana wakitembea hapo kando.

Hiki ni kituo cha magari ya uchunguzi, na katika kituo hiki, kunaonekana gari aina ya nissan ambalo limeegeshwa kwa minajili la kungojea abiria kuliabiri. Kunaonekana pia watu ambao wanatembea wengine wakiwa wamesimama. Kwa mbali kuna majengo ambayo ni ya ghorofa.

Katika kituo hiki cha magari kuna magari aina ya Nissan ambayo ni ya uchukuzi. Magari haya yameegeshwa kwa minajili ya kungojea abiria kuyaabiri. Juu ya magari haya pia kuna bango ambayo imetumiwa kunakili nauli na pia kuonyesha njia ya safari.

Hiki ni kituo cha magari na katika kituo hiki, kunaonekana magari aina ya mabasi ambayo ni ya uchukuzi. Kwa ukaribu kunaonekana mabasi ambayo yamepakwa rangi ya samawati yakiwa yameegeshwa kwa minajili ya kuongozea abiria kuiabiri. Kando ya mabasi haya, kunaonekana watu wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wanatembea.

Hiki ni kituo cha magari ya uchukuzi. Magari haya ni aina ya basi na kwenye gari la kwanza kunaonekana watu wawili ambao wamebeba bango ambalo limeandikwa thelathini na nne. Gari hili pia ambalo linaonekana limeegeshwa kwa minajili ya abiria kuliabiri kunaonekana pia watu wakitembea kando yake.

Katika barabara hili kuu, kuna magari aina ya lori pamoja na magari madogo, yakiwa yana rangi nyeupe na yako kwenye mwendo. Kwa upande mwingine wa barabara hili, kuna kijani aina ya miti na pia majengo. Upande mwingine kuna watu ambao wanatembea wengine wakiwa wamesimama.

Katika kituo hiki cha magari kuna magari aina ya mabasi ambayo ni ya uchukuzi. Magari haya yakiwa yameegeshwa kwa minajili ya kungoja abiria kuyaabiri. Kando ya mabasi haya, kuna watu ambao wamesimama na wengine ambao wanatembea. Pia kuna wahudumu wa bodaboda.

Hapa ni kituo cha magari ya uchukuzi na kituo hiki kina magari aina ya basi ambayo hutumika kubeba abiria. Watu watatu wakiwa wamesimama kwenye lango la gari lililo karibu ambalo limepakwa rangi ya njano na ya samawati; likiwa na bango pia ambalo limeandikwa shiligi hamsini.

Katika barabara hili, kunaonekana magari aina ya mabasi, ambayo ni ya uchukuzi. Kando ya mabasi haya, kunaonekana pia watu, ambao wengine wamesimama, na wengine wakiwa wanatembea. Katikati ya hao watu, kunaonekana pia askari, ambao wamevaa, sare. Kwa umbali pia kunaonekana, majengo aina ya ghorofa, ambazo ni refu.

Katika kituo hiki cha reli kuna gari la moshi ambalo lina rangi ya nyeupe, njano pamoja na ya waridi. Gari hili la moshi ni la uchukuzi, likiwa liko kwenye mwendo. Kwa ukaribu kuna wavu wa waya ambayo imetumika kama uzio.

Katika barabara hili kuu, kunaonekana kuna msongamano wa magari wa aina mbalimbali. Magari haya ni aina ya basi na pia magari madogo. Mhudumu wa boda boda pia akiwa amesimama. Watu pia wakiwa wanavuka kutoka upande mwingine hadi nyingine.

Katika kituo hiki cha magari, kuna magari aina ya mabasi ambayo ni ya uchukuzi. Magari haya yakiwa yameegeshwa kwa minajili ya kungojea abiria kuyaabiri. Kwa ukaribu, kuna mtu mmoja ambaye ni mwangalizi wa abiria akiwa amesimama na amebeba bango likiwa limenakiliwa njia ya safari ya magari haya.

Hiki ni kituo cha magari cha uchukuzi. Magari haya ni aina ya mabasi, na mengine yakiwa ni aina ya Nissan . Magari hayo yanaonekana yameegeshwa, yakiwa yanangojea abiria kuyaabiri. Katika barabara hili pia kunaonekana watu ambao wanapita, wakiwa wanaenda upande mwingine.

Katika barabara hili kuu, kunaonekana magari aina ya basi, na magari madogo. Magari haya, ni ya uchukuzi, na mengine ni ya watu kibinafsi. Kwa umbali kunaonekana, jengo ambalo ni refu, na ni la ghorofa, na limepakwa rangi ya nyeupe. Kando la barabara hili pia kunaonekana watu, ambao wanatembea.

Katika eneo la barabara hili kuu, kuna magari ya aina mbalimbali yakiwa ni ya uchukuzi na mengine yakiwa ni ya kibinafsi. Magari haya yako kwenye mwendo na mengine yameegeshwa kwa minajili ya kungojea abiria kuiabiri. Kando ya barabara hili ,kuna watu ambao wamesimama na wengine wakiwa wanatembea. Kwa umbali pia kuna majengo ambayo ni aina ya ghorofa.

Katika barabara hii kuna magari ya aina mbalimbali yakiwa yako kwenye mwendo pamoja na bodaboda. Kando ya barabara hii kuna watu wakiwa wamesimama na wengine wakitembea. Kwa umbali kuna nyumba ambazo ni za ghorofa. Pia kunaonekana nyaya za umeme.

Kuna magari aina ya basi ambayo ni ya rangi ya mabichi na yanaonekana pia yameegeshwa kwa minaajili ya kungojea abiria kuyaabiri. Magari haya pia ni ya uchukuzi na mbele ya gari moja kunaonekana mtu ambaye amebeba bango linaloandikwa arubaini na sita na pia limeandikwa shilingi sitini.

Hili ni gari, na gari hili ni aina ya basi, na ni ya uchukuzi. Gari hili ni la City Hoppa, na limepakwa rangi ya kibichi na njano. Gari hili limeekeshwa kwa minajili ya kungojea abiria ili kuliabiri.

Katika barabara hili kuna magari aina ya mabasi ambayo ni ya uchukuzi yakiwa yanasafiri. Magari haya yamepakwa rangi ya aina mbali mbali kama ya kijivu, nyekundu, samawati na zinginezo. Kando ya barabara hili pia kuna majengo aina ya ghorofa ambayo yamejengwa.

Katika kituo hiki cha magari kuna magari aina ya Nissan ambayo ni ya uchukuzi, kwa ukaribu kuna gari ambalo ni la rangi ya machungwa pamoja na samawati likiwa limeegeshwa likingojea abiria kuliabili. Juu ya gari hili, kuna mizigo pamoja na bango ambalo linaonyesha njia ya safari. Kandokando ya hili gari, kuna watu ambao wanatembea na wengine wakiwa wamesimama.

Katika barabara hili, kuna magari ya aina mbalimbali yakiwa yako kwenye nyendo. Askari moja akiwa ako kwenye harakati za kuzikagua haya magari madogo. Kuna taa pia ambazo zinatumika kuongoza haya magari zikiwa zinawaka. Kwa umbali kuna kivukio ambacho kinatumika na watu.

Katika kituo hiki, kuna magari aina ya nissan ambayo ni ya uchukuzi . Magari haya yakiwa yameegeshwa kwa minajili ya kungojea abiria kuyaabiri. Juu ya magari haya pia, kuna mizigo pamoja na bango ambalo limetumika kuonyesha njia ya safari. Kando ya magari haya kuna watu ambao wamesimama na wengine wakiwa wanatembea.

Hiki ni kituo cha magari na katika kituo hiki, kuna gari aina ya basi ambalo ni la uchukuzi. Gari hili likiwa limepakwa rangi ya machungwa, samawati na nyeupe. Gari hili limeegeshwa kwa minajili ya kungojea abiria kuliabiri. Kunaonekana pia mwanaume mmoja ambaye amevalia suti ya rangi ya samawati akiwa kwenye harakati ya kuliabiri.

Katika barabara hili kuu kuna gari aina ya basi ambayo ni ya uchukuzi likiwa limepakwa rangi ya manjano nyeusi na nyekundu. Kando yake kuna lori ambalo ni la kubeba mizigo. Kwa mbali kunaonekana kivukio ambayo hutumiwa na watu kutembea.

Katika barabara hili kunaonekana magari ambayo yamepakwa rangi ya nyeupe. Magari haya ni makubwa na mengine yakiwa madogo. Kando ya barabara hili kunaonekana majengo ambayo ni ya ghorofa. Barabara hili pia hutumika na watu na pia wahudumu wa bodaboda.

Hiki ni kituo cha magari na kituo hiki kiko kando ya majengo. Kituo hiki iko na magari aina ya Nissan ambayo yameegeshwa kwa minajili ya kungojea abiria . Juu ya magari haya kuna mabango ambayo inaonyesha mahali ambayo ya magari yanakwenda.

Hiki ni kituo cha magari na katika kituo hiki kunaonekana magari aina ya mabasi ambayo ni ya uchukuzi kwa ukaribu kunaonekana gari ambayo yameegeshwa kwa menajili ya kumngojea abiria kuliabiri kwa upande mwingine pia kuna watu ambao wanatembea, wengine wakiwa wamesimama.

Gari hili, aina ya basi, ni la uchukuzi, likiwa limeegeshwa, kwa minajili ya kungojea abiria kuliabiri. Gari hili likiwa limepakwa rangi ya nyekundu, na pia lina bango ambalo limeweka kwenye lango lake, linaloonyesha njia ya safari. Kando ya gari hili, kuna watu ambao wamesimama, wengine wakiwa wanatembea.

Katika kituo hiki cha magari, kuna magari aina ya mabasi ambayo ni ya uchukuzi. Magari haya yameegeshwa kwa minajili ya kungojea abiria kuiabiri. Kando ya magari haya kuna watu ambao wanatembea na wengine wakiwa wamesimama, mmoja wao akiwa amebeba bango, ambalo limenakiliwa nauli na pia linaonyesha njia ya safari.

Hiki ni kituo cha magari ya uchunguzi na katika kituo hiki kunaonekana magari aina ya mabasi ambayo yameegeshwa kwa minajili ya kungojea abiria kuyaabiri. Kando ya mabasi haya, kunaonekana watu ambao wanatembea wawili wakiwa wamesimama mmoja wao akiwa ni askari.

Barabara hili kuu ni la usafirishaji, likiwa linatumiwa na magari ya aina mbali mbali. Magari haya ni kama lori na mengine madogo. Kando ya barabara hili kuna watu ambao wamesimama. Kwa umbali kuna mtu wa bodaboda ambaye yuko kwenye safari.

Katika barabara hili, kuna magari ya aina mbalimbali ambayo yako kwenye mwendo. Pia kuna watu ambao wamesimama na wengine wakiwa wanatembea. Kwa mbali kuna kivukio cha miguu ambacho hutumiwa na watu ili kuvukia kuenda upande mwingine wa barabara.

Katika kituo hiki kuna magari ya nissan ambayo ni ya uchukuzi. Magari haya yameegeshwa kwa minajili ya kungojea abiria kuyaabiri. Juu ya magari haya kuna mabango ambayo yametumika kuonyesha njia ya safari. Watu pia wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wanatembea. Mtu mmoja kwa ukaribu anaonekana, yuko kwenye harakati ya kuliabiri hili gari.

Haya ni magari ya uchukuzi, na ni aina ya mabasi, yakiwa yamepakwa rangi ya samawati, nyekundu na nyeupe. Magari haya yameegeshwa, kwa minajili ya kungojea abiria kuyaabiri. Watu wakiwa wamesimama kando ya barabara, wengine pia wakiwa wanatembea.

Katika eneo hili la barabara kuna magari ya aina mbalimbali mengine yakiwa ya uchukuzi na mengine yakiwa ya kibinafsi. Magari haya yakiwa yako kwenye mwendo. Kando ya barabara hili kuna watu ambao wamesimama na wengine wakiwa wanatembea, miongoni mwao wakiwa ni askari wakiwa wamevalia sare maalum ya kazi.

Magari haya, ni aina ya basi, na ni ya uchukuzi, magari haya yanaonekana yameegeshwa, ili kungojea abiria kuyaabiri, watu wakiwa wanatembea, mmoja akiwa ni mwanaume, akiwa amebeba mfuko, akitembea.

Hili ni gari la uchukuzi ambalo ni aina ya Nissan. Gari hili liko katika kituo cha magari na juu yake kuna bango ambalo limeandikwa 'Chama cha Ushirika cha Akiba na Mikopo la 2NK' ambalo linaonyesha hili gari linaenda Nakuru.

Katika kituo hiki cha magari, kuna magari aina ya mabasi ambayo ni ya uchukuzi yakiwa yameegeshwa yakingojea abiria kuyaabiri. Kando ya magari haya, kuna watu ambao wanatembea na wengine wakiwa wamesimama. Kando pia kuna nyumba aina ya ghorofa.

Kuna mifereji mitano ambazo zimeundwa kwa kutumia vyuma na ni kwa ajili ya kusambaza maji. Kuna bomba pia ambazo zimeunganishwa au zimemiminikwa katika mifereji hizi. Hili ni kwa ajili ya kusambaza maji kwenda maeneo zingine.

Duka hili ambalo lango lake limefunguliwa ni la uchuuzi na ni la kuuza maji. Maji ambayo yanauzwa hapa ni masafi na yametakaswa kwa kutumia kisafishi. Maji haya yanatumika na jamii kwa kukunywa pamoja na kupika.

Watu ambao ni fundi wa bomba. Wako kwenye harakati ya kuunganisha au kutengeneza bomba hili. Watu hao wengine wakiwa wamevaa sare maalum ya kazi. Bomba hili lilikuwa limepangwa rangi ya samawati na limeundwa kwa kutumia vyuma.

Kuna mitaro ambayo imechimbwa kwa minajili ya kusambaza maji katika lile jiji linaloonekana. Katika hii mitaro ambalo limechimbwa kuna bomba la maji linalopitia ambazo hazijafunikwa kwa sababu bado wako kwa harakati ya kuisambaza katika lile jiji.

Kuna shimo ambalo linaonekana limechimbwa kwa minajili ya kusambazia maji. Shimo hili linatumika kusambaza maji kutoka sehemu nyingine hadi nyingine. Juu ya shimo hili kunaonekana nyaya za umeme ambayo pia husambaza umeme.

Katika barabara hili kuna gari aina ya lori ambalo limepakwa rangi ya nyeupe. Gari hili likiwa limebeba taka. Takataka hizi zikiwa zimewekwa kwenye fungu na ziko ndani ya magunia. Watu wakiwa wameketi juu ya hizi taka ndani ya gari. Kwa upande mwingine pia kuna jengo ambalo ni la ghorofa.

Katika barabara hili, kuna gari aina ya lori ambalo limepakwa rangi ya kibichi na liko kwenye mwendo. Gari hili ni la kubeba taka watu wakiwa wamekalia gari kwenye hili. Kando ya barabara hili pia, kuna majengo aina ya gorofa watu wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wanatembea.